Jengo kubwa la benki lenye taa inayotoa mwanga mweupe kwa nyuma. Wateja wamesimama kwenye dirisha ili kupata huduma za kifedha, na mwingine amesimama mbele ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ili kupokea elimu kutoka kwa mhudumu.

Mhudumu ndani ya klabu ya pombe ambapo ameshikilia kifaa nakukiweka juu ya meza chenye umbo kama ndoo. Na mkono wake mwingine akiwa ameshika kilevi chenye rangi nyeupe.

Magari mengi ya rangi nyeupe ya kisasa yamepangwa kwenye mstari mrefu ndani ya eneo ambalo limezungushiwa uzio wa matofali, kwa ajili ya maonyesho na mauzo ya kibiashara.

Magari mawili yakiwa ndani ya chumba cha maonyesho kwa ajili ya mauzo, ambapo moja lenye rangi ya machungwa limeinuliwa juu sana, lingine lenye rangi nyeupe limewekwa chini.

Magari mawili moja ni dogo lenye rangi nyeupe na jingine lenye ukubwa kiasi lenye rangi ya kijivu yamewekwa pamoja ndani ya chumba ambacho kuna mwanga hafifu kwa ajili ya maonyesho na biashara.

Muuzaji wa jinsia ya kiume aliyevaa shati la bluu iliyopauka na suruali iliyokolea, yupo katikati ya duka la kuuza maziwa ya pakiti kwa jumla na rejareja, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye safu na zingine zikiwa zimepangwa chini.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki imewekwa kwenye kona ya chumba, juu imeandikwa maneno yenye rangi nyekundu na chini imechorwa ng'ombe anaetoa maziwa mwenye rangi ya madoadoa yani nyeupe na nyeusi.

Duka kwa ajili ya kuuza maziwa limegawanywa kwenye sehemu tofauti zikiwemo meza kwa ajili ya kuwekea vifaa, mashine ili kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki, mlango mdogo wa kutokea nje na picha zilizobandikwa ukutani.

Muuzaji wa maziwa amesimama ndani ya duka lake ambalo lina rangi ya kijani, ndani kuna mashine maalumu kwa ajili kuuza maziwa kwa njia ya kiotomatiki. Yenye vitufe vya kubonyeza ili kuweka kiasi na sehemu ya kukingia.

Mhudumu wa jinsia ya kike yupo ndani ya duka la kuuza maziwa, amevaa mavazi meupe na kushikilia jagi kuyamimina kwenye jagi, ambalo lipo mezani ili kumpatia mteja aliyeko nje.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa kwa njia ya kiautomatiki, ambapo ina vitufe na skrini kwa kuonyesha kiasi cha pesa kilichowekwa. sehemu ndogo iliyoachwa wazi ili mteja aweze kuweka chombo chake na mlango unaofunguka na kufunga.

Duka la kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki lipo wazi wakati wa usiku. Ambapo lina mlango mdogo kwa ajili ya kufungulia sehemu ya kukiingia chombo, na vitufe kwa ajili ya kubonyeza mtu anavyoingiza kiasi cha pesa.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiutomatiki ipo ndani ya duka kubwa la kisasa, ambapo ina vitufe vidogo vya kubonyeza mteja aweze kuweka kiasi cha pesa, na sehemu yenye mlango unaofunguka ili kuweza kuchota maziwa.

Kikundi cha watu wenye furaha wameketi pamoja kusheherekea, wakiwa wamekalia viti vyeupe na kuzunguka meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye vikombe vya maziwa juu yake, hapo ni sehemu ambapo wanauza maziwa ya kienyeji na maziwa freshi.

Mfanyakazi aliyevaa koti la rangi nyeupe yupo ndani ya chumba maalumu, kwa ajili ya mauzo ya maziwa akiwa ameshikilia jagi moja na kumimina kwenye jagi lililopo juu ya meza, ili kumuhudumia mteja aliyeko nje ya duka.

Mashine kubwa kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki kwa chini ina sehemu nzuri ya friza ili kuzuia maziwa yasiweze kuharibika, na juu yake ikiwa imewekwa bango kubwa lenye maandishi mekundu katikata kumechorwa ng’ombe wawili wenye ragi ya madoadoa yaani nyeupe na nyeusi.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki, ambapo ina sehemu mbili. Moja ya kukingia kifaa na nyingine ni vitufe kwa ajili ya kuweka kiasi cha pesa, kwa chini ina friza ndogo ili kutunza maziwa yasiweze kuharibika.

Duka dogo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, lina mageti ya rangi ya kijani na juu limewekwa bango lenye maandishi ya bluu yaliyoandikwa kwa herufi kubwa, na ndani yake kuna mashine maalumu ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki.

Mashine yenye rangi ya waridi, maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki, imewekewa kwenye mazingira ya nje ya maduka mawili yaliyofungwa, inasehemu ndogo iliyozibwa, kuonyesha kwamba wakati huo hakuna huduma inayopatikana.

Katikati ya fremu nyingi za maduka, kuna duka la kuuza maziwa ambapo msichana amesimama mbele yake, nyuma yake kukiwa na pazia jeupe na pembeni kuna mageti ya rangi ya bluu.

Mashine ya kuuza maziwa ipo kwenye chumba ambacho kina mwanga hafifu, hapo kuna sehemu ndogo yaani vitufe kwa ajili ya kuingiza kiasi cha pesa, na sehemu iliyoachwa wazi kwa ajili ya kukingia chombo cha kuwekea maziwa.

Fanicha mpya na za kisasa, zimewekwa ndani ya duka lenye mwanga mwingi na vigae kwa chini, ndani yake kukiwa na makochi, yaani masofa, meza za pembeni nne, na stendi kwa ajili ya kuwekea runinga.

Fanicha nzuri zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na magodoro. Yaani masofa yenye rangi mbalimbali kama vile kijivu, kijani na nyeupe yapo ndani ya duka lililotengenezwa kwa kutumia mabati na kuni.

Fanicha nzuri mpya zikiwa kwenye maonyesho kwa ajili ya biashara ambapo kuna meza yenye pembe nne na stuli mbili na makochi mawili, yenye mito ya kuvutia ambayo yanaweza kukaliwa na watu wawili kila mmoja.

Fanicha za ndani ya nyumba, zimewekwa kwenye eneo la wazi, yaani nje kwa ajili ya mauzo na maonyesho kwa ajili ya biashara, ambapo kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kingine kikiwa limetengenezwa kwa kutumia chuma.

Fanicha aina ya sofa inayoweza kuhimiri watu watatu, imetengenezwa vizuri na kuwekewa mito sita ili kuivutia zaidi kwa mteja aweze kuinunua.

Seti tatu mpya za fanicha, zilizotengenezwa kwa kutumia mbao zipo dukani, ambapo chini kuna zulia la rangi ya kijivu, kila seti ikiwa na meza ya miguu minne na stuli nne zinazoizunguka.

Mtu mmoja jinsia ya kike yupo kwenye karakana iliyopo kwenye mazingira ya nje, akishikilia msumeno kwa kukata mbao iliyopo mezani kwa mafundi, ili kutengeneza fanicha tofauti tofauti.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza fanicha, kwa nje limewekwa mabango makubwa, yenye maandishi ya herufi kubwa na ndogo, na ndani yake kukiwa na makochi ya kisasa, mito, pamoja na televisheni.

Watu wakiwa kwenye shughuli ya uuzaji na ununuzi wa vyumbo ndani ya soko, ambapo kuna masufuria ya kisasa yaliyopangwa juu ya safu na majagi ya kuchemshia maji katikati, vyombo vingine kama vile sahani na mahotipoti.

Soko kubwa linalouza viungo mbalimbali vya kupikia kama vile pilipili hoho za rangi ya kijani, njegere, vitunguu maji, nyanya zenye rangi nyekundu zilizopangwa mezani na nyingine zikiwa zimewekwa kwenye matenga.

Watu wawili wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya soko mbele ya meza iliyopangwa viti kwenye mafungu, yaani nyaya nyekundu, pilipili hoho za kijani na karoti zilizopangiliwa vizuri.

Mazao ya biashara yamewekwa mbele ya soko ambapo kuna vitunguu vilivyopangwa kwenye lundo kubwa, machungwa, karoti na mzani kwa ajili ya kumpimia mteja kiasi anachokitaka.

Mdada yupo kwenye soko la kuuza maziwa, ambapo amesimama kando ya meza kubwa yenye matenga kwa chini na juu yake likiwa limepangiliwa matunda mbalimbali kama vile: machungwa, ndizi za kuiva, maparachichi, machenza na matikiti maji.

Mwekezaji anatumia njia ya kuwekeza kwa mali isiyohamishika yaani nyumba ambapo amejenga gorofa ndefu sana, iliyopanda hewani yenye vyumba vingi ambapo kila chumba kina dirisha moja.

Uwekezaji wa mali isiyo hamishika yaani nyumba ya kisasa ambapo kuna umeme na maji. Ukuta ni mzuri unaoweza kustahimili upepo na bati linalokinga jua na mvua.

Nyumba nzuri na ya kisasa ambapo inatumika kama sehemu ya mali isiyohamishika kwa wawekezaji hapo ndani imewekewa fanicha za kisasa kama vile: meza za kulia chakula na sehemu ya kupumzikia yenye makochi mazuri.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza mavazi ya kiume, limewekewa taa mbili kwa juu zinazotoa mwanga mweupe. Nguo zimetundikwa vizuri na nyingine zimekunjwa na kuwekwa kwenye meza yenye pembe nne na chini kuna vigae vinavyovutia.

Duka kubwa la kisasa lenye taa nyingi na runinga ndani yake, mahususi kwa ajili ya kuuza mavazi ya kiume kama vile nguo ambazo zimetundikwa kwenye makabati yaliyo wazi, viatu vilivyopangwa kwenye safu na vingine vikiwa mezani na fulana nyingi.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza mavazi ya watoto ambapo nguo nyingi zimetundikwa nyingine zikiwekwa kwenye makabati yaliyowazi, chini kuna vigae na juu kuna luninga ili kuangalia usalama wa eneo hilo.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza vyakula, ambapo kwa juu kuna skrini kubwa ya runinga inayoonyesha aina ya vyakula vinavyopatikana. Na ndani yake wakiwemo wafanyakazi watatu wanaotoa huduma kwa wateja.

Mwanadada amesimama katikati ya safu ndefu ndani ya duka la kisasa la kuuza bidhaa na kushika trei ambalo analitumia kukusanya vile anavyoitaji kwaajili ya manunuzi.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye safu ndefu, kwa juu limewekewa taa nyingi zinazotoa mwanga mweupe na chini zimewekwa vigae vyeupe visafi.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali mwanadada mmoja amesimama na kushika trei, ambapo anachagua vitu vilivyopangwa kwenye safu ndefu na kuziweka ndani yake.

Mkono wa msichana umeshika kikopo kidogo kilichotoka kwenye safu ndefu, zilizopangwa bidhaa ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza vitu mbalimbali kama vile; majani ya chai na viungo vya kupikia.

Mnunuzi akiwa kwenye matembezi ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, juu likiwa limewekewa taa nyingi zinazotoa mwanga mweupe na chini limewekewa vigae visafi.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza vimiminika, kwa juu likiwa na bango kubwa jeusi lenye maandishi meupe yaliyoandikwa duka la vinywaji na ndani yake kukiwa na safu nyingi na meza zilizopangwa.